Hii nyumba imejengwa kwa kutumia mao, mabati na chuma. Ukuta umepakwa rangi ya majani kibichi, ya buluu, kahawia na nyeupe. Pia kuna michoro ya wanyama kwenye ukuta. Karibu na hii nyumba kuna bustani ya maua.

Hii tangazo iliyoandikwa kwenye karatasi ya rangi nyeupe, imewekwa kwenye mlango iliyopakwa rangi ya kahawia. Tangazo hii inakataza wanafunzi kupitia huu mlango na imeandikwa kwa rangi nyeusi.

Dada huyu anaonekana ako katika chumba cha kufanyia mazoezi, ameketi kwenye meza ambayo imepakwa rangi nyeusi, na kwa mikono yake amevaa kitu ya rangi nyeusi, amevaa t-shirt nyekundu, na viatu pia ni nyekundu, na suruali ambayo amevaa ni nyeusi.

Hawa ni wanariadha ambayo wanaonekana wanafanya mazoezi. Kuna wasichana wawili na wanaume wawili. Msichana mmoja aliye katika mstari wa mbele, amevaa shati ambayo imeandikwa Kenya na suruali nyeusi. Hao wengine pia wamevaa suruali nyeusi na shati yaliyo na rangi tofauti tofauti.

Huyu msichana ambaye anaitwa Asiya Sururu, anafanya mazoezi katika mto wa Oise. Amevaa nguo nyeusi, ameinua vidole viwili, amesimama katika maji na ako na vifaa za kufanya mazoezi.

Huyu ni mwanariadha ambaye anaitwa Wesley Kimeli Sang amevaa shati ya rangi nyekundu na amesimama kwenye uwancha ambayo imepakwa rangi nyekundu na iko na mistari nyeupe, nyuma yake kuna miti na chengo

Wachezaji wanne wamesimama katika uwancha wa michezo, ambaye iko na nyasi na wamebepa mikongojo mkononi mwao, wamevaa suruali ya rangi ya manjano na shati ya rangi nyekundu ambayo imeandikwa Kenya mwa mandishi ya rangi nyeupe .

Hili ni jengo kubwa na ndefu ambalo paa lake ni ya rangi nyekundu na ukuta umepakwa rangi nyeupe na nyekundu. Mbele yake kuna uwanja kubwa ambao umemea nyasi na maua.

Kwenye sakafu hii iliyopakwa rangi ya kahawia na iko na mistari nyeupe, kuna wachezaji wawili waliovaa manguo ya michezo ya rangi ya machungwa na nyeusi. Mmoja ameinama kisha mwingine amelala chini.

Hiki kitabu kiko na picha ya watu wawili, mmoja akionekana mfupi kuliko mwingine. Maandishi ambayo yako katika hiki kitabu , ni ya rangi jeusi, na kitabu chenyewe kimepakwa rangi nyeupe na nyekundu.

Katika uwanja huu kuna mtu mlemavu ambaye ameketi chini na amevaa nguo ya rangi nyekundu, kando yake kuna kiti cha gurudumu ambayo imepakwa rangi nyeusi na nyuma yake kuna kichaka.

Wachezaji wawili waliovaa manguo ya rangi ya machungwa na nyeusi, wako kwenye sakafu iliyo pakwa rangi ya kahawia. Mmoja akiwa ameinama, kisha mwingine amelala chini. Nyuma yao, kuna mashine iliyoandikwa mpya nne na moja.

Huyu msichana mlemavu ambaye amevaa manguo ya rangi nyekundu na suruali ya rangi nyeusi anaonekana ako na furaha. Ameketi kwenye kiti ambacho kimepakwa rangi ya kahawia na nyekundu.

Hawa wanawake na wanaume, ambao wako barabarani, wamevaa nguo ya rangi nyekundu na kofia ya rangi nyeusi iliyo na mstari nyeupe. Kuna wale mbao wameketi kwenye viti vya gurudumu na kuna wengine ambao wanatembea.

Wanariadha wako katika masindano, huku watatu wakionekana wakiwa mstari wa mbele wakifuatwa na wengine nyuma yao. Kimani ambaye ako mstari wa mbele ameinua mkono ni kama anaonekana yeye ndiye mshindi.

Wanaume watatu wamesimama katika uwanja wa michezo. Wawili ni walemavu kisha mmoja si mlemavu. Nyuma yao, kuna ukuta ambao umepakwa rangi ya majani kibichi, nyekundu na nyeupe.

Hawa wanariadha watatu wanafanya mazoezi uwanjani. Kuna mmoja ambaye anaonekana kwa mkono yake peke yake, kisha wawili wanaonekana mwili yao yote. Mmoja amevaa nguo nyeusi kisha mwingine, amevaa shati ya rangi majani kibichi na suruali nyeusi.

Mtu huyu ambaye amekaa kwenye kiti la gurudumu, amebeba vitabu vinne kwenye paja lake, na amevaa saa mkononi mwake wa kushoto. Kwa upa mkono wake wa kulia umeshikilia gurudumu. Na hiyo kiti ya gurudumu imepakwa rangi nyeusi.

Hiki ni kitabu ambacho ni cha rangi nyeupe. Kwa upande mmoja, kuna mchoro wa wanawake ambayo inaonyesha mmoja ameketi, mwingine ameshikilia kichwa na mwingine ameinama. Kwa upande mwingine kuna mchoro wa nguo na viatu.

Wanariadha hawa wanafanya mazoezi uwanjani wakiwa wameshikilia kamba moja. Mwanamke amejifunika macho kisha mwanaume anamwelekeza. Wote wamevaa suruali ya rangi nyeusi.

Tangazo ambalo limewekwa kwenye hili lango linaeleza ya kwamba, masomo ndani ya hili nyumba inapendeza, lazima ufanyi itakikanavyo, na kufikiria mema pamoja na kuheshimu watu. Yote ni mambo ambayo yanafanywa na kutendwa ndani ya hili nyumba.

Hili ni jengo lililojengwa na mawe ambayo yamepakwa rangi nyeusi na rangi ya kahawia. Jengo hili liko na lango ambalo limepakwa rangi nyekundu na jengo lenyewe limepakwa rangi nyeupe.

Nguo hii ambayo imeekewa kwenye ukuta iko na mchoro wa saa. Imetengenezwa kwa rangi nyekundu, nyeupe, buluu, njano na ya kahawia. Pia maandishi yaliyoko katika hili nguo, ni ya rangi nyeusi.

Hii ni darasa ambayo iko na madawati yaliyopakwa rangi nyeupe na ya kahawia. Juu ya dawati moja kuna kitabu iliyo na rangi ya kahawia na machungwa. Ukuta wa nyumba hii kuna vitu vimechorwa kwa rangi ya buluu, nyeupe na nyekundu.

Hili ni lango ambalo limetengenezwa kwa mbao na limepakwa rangi ya kahawia. Kwenye hili lango kuna tangazo ambalo linazuia wanafunzi kutoka kulitumia. Pia maandishi yaliyoko kwenye hili tangazo ni ya rangi nyeusi.

Hili jumba ndefu linaonekana ni shule ambalo liko na vyumba mbalimbali. Jengo hili limepakwa rangi nyekundu, nyeupe na ya blue . Mbele ya hili jengo, kuna maua na uwanja kuu ambao uko na nyasi.

Hii ni darasa ambayo iko na madawati, madawati haya yamepakwa rangi ya kahawia na nyeupe. Darasa lenyewe sakafu yake ni ya rangi ya kahawia na ukuta imepakwa rangi ya buluu na nyeupe.

Kwenye hili lango kuna maandishi ambayo imeandikwa karibu. Inamaanisha ya kwamba ukiingia katika hili jumba, masomo inapendeza, lazima ufanye jinsi utakikanavyo na kufikiria vyema kwako na kuwa na heshima kwa watu wote, ni yote yanayofaa kufanywa na kutendwa.

Hawa wasichana saba wameketi kwenye viti za gurudumu. Wanaonekana ni walemavu na wamevaa nguo ambao zinazofanana. Wamevaa shati ya rangi nyekundu na suruali ya rangi nyeusi.

Kwa shule yetu tunafuatilia maagizo, kufanya kazi pamoja ,tunafuatilia ndoto zetu ,tukiwatii walimu wetu na hatukati tamaa. Sisi ni familia.

Walemavu wawil walio na mikongojo mikononi mwao wanang'ang'a mpira uwanjani. Wote wamevaa suruali ya rangi nyeupe huku mwingine amevaa shati ya rangi ya manjano na mwingne ya nyekundu.